Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno akiwa amesimama kwa karibu na mwanafunzi huku akimpa elimu wakiwa wameshikilia moja ya kifaa kilichotengenezwa kwa kufuata mfano halisi wa kinywa ambacho hutumika katika kutoa elimu kwa njia ya vitendo .

Wataalamu wa afya ya kinywa na meno waliovaa sare maalum wakishirikiana katika utoaji wa huduma kwa mgonjwa aliyejilaza huku mmoja akiwa anamulika kinywa kwa kutumia kifaa kinachotoa mwanga na mwingine akiwa katika uchunguzi na utoaji wa matibabu.

Mgonjwa akiwa amejilaza ndani ya chumba cha hospitali, huku akipatiwa huduma na madaktari wawili wataalamu wa afya ya kinywa na meno wakisaidiana kuchunguza na kutoa matibabu kwa mgonjwa huyo.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno aliyevaa sare maalumu, ambazo humtambulisha na kumtofautisha na watu wengine akiwa ameshika vifaa katika mikono yake yote miwili, na kuviweka kwenye mdomo wa mgonjwa, ikiwa ni katika kutoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa akiwa amejilaza katika kitanda cha hospitali huku daktari akiwa anamulika kinywa chake kwa kutumia kifaa kinachotoa mwanga wenye rangi ya bluu ikiwa ni katika uchinguzi wa kinywa na kutoa matibabu ya meno ili kulinda afya ya kinywa.

Gari kubwa likikusanya na kuweka taka katika chombo maalumu, ambacho kitatumika kutunza na kusafirisha. Lengo ikiwa ni kupunguza madhara makubwa yanayoweza kusababishwa katika mazingira ikiwemo, kuharibu rutuba katika ardhi, kuchafua vyanzo vya maji pamoja na hewa.

Kundi kubwa la watu likiwa linashuhudia zoezi la uokoaji wa raia pamoja na mali zao, kutoka katika maji mengi yaliyosababishwa na mafuriko makubwa, ambayo huambatana na uharibifu mkubwa wa miundombinu, pamoja na athari nyingi za mazingira.

Eneo la hospitali likiwa na mitungi mingi ya gesi, ambayo imehifadhiwa katika chumba kilichotengenezwa na kuzibwa vizuri kwa ajili ya ulinzi, ambayo hutumika katika shughuli mbalimbali za hospitali, ikiwa ni pamoja na kutoa msaada wa hewa safi kwa wagonjwa wanaoshindwa kupumua vizuri.

Watu wengi wakiwa katika eneo la hospitali, wakiwa wamefata huduma au kuleta wagonjwa wao. Sehemu hiyo ikiwa na magari mengi, ambayo yanatumika katika utoaji wa huduma ya dharura, pamoja na kuleta wagonjwa kwa ajili ya matibabu.

Chumba maalumu cha afya, kilicho na vifaa vingi, vya kisasa, vya kitekinolojia, na wataalamu wakiendesha na kutumia katika kutoa huduma, za vipimo na matibabu kwa wagonjwa, pamoja na uchunguzi.

Wataalamu waobezi wa masuala ya afya wakiwa katika moja ya chumba maalum cha hospitali ambacho hutumika kwa ajili ya kufanyia upasuaji kikiwa kimejaa mitambo na vifaa vingi vya kisasa vya teknolojia ambavyo hutumika kwa ajili ya kazi hiyo, huku kukiwa na moja ya mgonjwa akiwa amelazwa kitandani ili kupatiwa huduma.

Daktari akiwa katika moja ya chumba cha hospitali ambacho hutumika kwa ajili ya kulaza wagonjwa, akiwa ameshikilia mafaili yenye taarifa zao huku akiwa anakagua mtoto ambaye amekaa kwenye kitanda cha hospitali kwa ajili ya kupata matibabu.

Mtaalamu wa masuala ya afya akiwa anatoa huduma kwa mgonjwa, huku ameshikilia kifaa mkononi mwake na kufungua mdomo wa mgonjwa huyo, ikiwa ni katika kutoa huduma ya uchunguzi na matibabu ya kinywa na meno.

Wataamu na wabobezi wa masuala ya afya wakiwemo madaktari, wauguzi pamoja na wafanyakazi wengine ikiwa lengo lao ni kutoa huduma na matibabu ya magonjwa kwa binadamu na wanyama, ili kulinda afya na kuokoa uhai.

Wataalamu na wabobezi katika masuala ya afya, wakiwemo madaktari bingwa ,wauguzi na wafanyakazi wengine, ambao shughuli yao ni kutoa huduma na kufanya matibabu ya magonjwa kwa binadamu, ili kulinda afya na kuokoa uhai.

Mtoa huduma wa afya aliyevaa koti maalumu ambalo humtambulisha na kumtofautisha na watu wengine, akiwa ameshikilia kifaa ambacho anakitumia kwaajili ya uchunguzi kwa mgonjwa aliekaa kwenye kiti katika chumba cha hospitali, ambapo amekuja sehemu hiyo kwaajili ya kupata huduma ya matibabu.

Kituo maalumu, kinachotumika kutoa matunzo, matibabu na masuala ya afya kwa watoto wachanga na watu wenye umri chini ya miaka kumi na nane, kukiwa na wataalamu na wabobezi wa magonjwa, ikiwemo vya afya ya akili na ulemavu.

Wataalamu na wabobezi katika masuala ya afya, wakiwa katika chumba cha hospitali huku wamevalia mavazi maalumu, barakoa, pamoja na kofia kichwani; wakiwa wanatoa huduma ya matibabu kwa mtoto mchanga waliyemlaza.

Kituo maalumu kinachotumika katika kutoa matunzo, matibabu na uangalizi wa karibu kwa watoto wachanga na watu wenye umri chini ya miaka kumi na nane, kikiwa na wataalamu na wabobezi wa maswala ya kiafya pamoja na magonjwa ikiwemo utimamu wa akili na ulemavu.

Mhudumu wa afya akiwa anamchoma sindano mtu mmoja, huku mwingie akiwa anaandika taarifa kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Ikiwa ni katika shughuli za utoaji wa huduma za kiafya katika maeneo ya watu.

Mimea aina ya alovera ikiwa imeota kwa wingi, ambayo watu hutumia kama dawa za asili katika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, kwa kuchemsha na kunywa maji yake au kujipaka, lakini pia wengine hujifukiza mvuke wake.

Mimea ya mitishamba ambayo majani na mizizi yake hutumika kama dawa katika kutibu magonjwa kama kuumwa tumbo, malaria na kifua kwa wanyama na binadamu kwa kutumia njia kama kuchemsha ,kujifukiza ama kutafuna.

Dawa nyingi za asili zinazotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, zikiwa zimehifadhiwa katika vyombo maalumu vilivyo na majina, jinsi ya kutumia pamoja na ugonjwa unaotibu. Zikiwa zimewekwa katika eneo la maonyesho ambapo wateja hupita na kupata elimu juu ya dawa hizo, kisha kuzinunua.